Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo la " Equity bank", wakiwa katika mazungumzo au wakisubiri huduma, mavazi yao ya kawaida; shati jeupe na suruali nyeusi kwa mmoja na shati la mikono mirefu pamoja na suruali ya kaki kwa mwingine, yanayotoa taswira ya kazi za kila siku za watu wa mjini.

Watu wawili wakiwa katika tukio la kubadilishana fedha, ambapo mtu mmoja aliyevaa koti jekundu anapokea pesa kupitia dirisha la kioo kutoka kwa mtu mwingine aliye upande wa pili. Pesa hizo ni noti za Dola za Marekani zikidokeza kuwa shughuli hii ni kubadilishana fedha au malipo ya kimataifa.

Sehemu ya ndani ya baa, yenye mwanga hafifu unaovutia, mhudumu aliye nyuma ya kaunta amevalia mavazi ya kawaida, akiwajibika kwa utulivu, akihakikisha wahudumu wake wote wanapata bidhaa kwa usahihi, rafu za mbao zilizojaa chupa mbalimbali za pombe zinajitokeza kwa mng'áo.

Mwanaume mmoja yuko kwenye baa au sehemu ya kutengenezea vinywaji, akiwa ameshika sheka ya mchuma kwa mkono mmoja na chupa ya kinywaji kwa mkono mwingine, akionekana kupika kinywaji kwa ustadi mkubwa kama utaalamu wa kutengeneza kokteli.

Maeneo ya starehe kama vile baa, yenye mpangilio maridadi wa viti vitatu vya duara vilivyopangwa mbele ya meza ya mapokezi ya mbao, ambako mazingira ya ndani yanatoa hisia ya utulivu na hali ya starehe. Nyuma ya meza hiyo kuna rafu mbili zilizopangwa kwa ustadi zikiwa zimejaa chupa za vinywaji mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya gari la subaru haswa upande wa dereva, ikiwa ni usukani wenye nembo ya kampuni katikati, vipimo vya kiufundi kama kipimo cha mafuta, kipimo cha joto la injin vyote vikaonesha hali ya gari kwa wakati halisi.

Magari mengi meupe ya kampuni ya Toyota ,yakiwa yamepagwa kwa mistari kwenye uwanja wa wazi wenye mchanga. Mpangilio wake ni nadhifu unaoashiria maandalizi ya usafirishaji au maonyesho ya magari mapya. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo na miti, yakionyesha eneo hili linaweza kuwa kiwanda au ghala au eneo la biashara.

Gari jeupe lililoegeshwa katika eneo la maegesho, likiwa kwenye namba ya usajili, ishara ya kuwa huenda ni gari linalouzwa au linatoka katika soko maalumu la magari. Pembeni kuna magari mengine yaliyopaki, yakizungukwa na jengo la kisasa lenye vioo vingi, ambalo linaongeza mvuto wa mandhari ya mjini.

Mashine ya kitaalamu na ya kisasa ya kuuzia maziwa, imewekwa nje ya jengo lenye ukuta wenye rangi ya machungwa, ikiwa na dirisha kubwa. Mashine hiyo ya kisasa inawakilisha juhuzi za kisasa kuhakikisha usalama wa vyakula mijini.

Watu wanne wakiwa wamesimama mbele ya duka, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za rejareja, wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida yanayodokeza asili ya shughuli za kila siku. Mmojawao akiwa amevalia barakoa, ishara ya kuzingatia afya na usalama, pengine kutokana na hali ya janga au utaratibu wa tahadhari binafsi.

Mtu anaonekana kuchagua bidhaa za maziwa kutoka rafu iliyopangwa vizuri. Rafu imejaa aina mbalimbali za bidhaa kama vile maziwa ya mtindi, maziwa ya kawaida na maziwa ya unga. Mandhari ya duka ni safi na yenye mwanga wa kutosha unaoonyesha mazingira mazuri ya bidhaa, mteja anaonekana kuwa makini katika kuchagua bidhaa bora zaidi.

Mwanamke aliyevalia koti jeusi akiwa amesimama pembezoni mwa mashine inayotumika kutoa maziwa safi kwa wateja kwa njia rahisi. Mashine hiyo ya kisasa yenye picha ya ng'ombe iliyowekwa kwenye mashine, inaashiria kuwa maziwa haya yanatokana na vyanzo vya uhakika na salama.

Mashine ya kieletroniki na kiotomatiki inayotumika katika uchakataji na uuzaji wa maziwa kwa binadamu. Mashine hiyo yenye rangi ya bluu na nyeupe, inaonekana ikiwa imehifadhiwa sehemu salama na kwa nadhifu, kuashiria kwamba uuzaji wake ni kwa salama, na kwa matumizi ya binadamu.

Eneo kubwa la duka la rejareja ambapo mtu mmoja amevaa shati la bluu na anaonekana akichagua chupa ya maziwa kutoka kwenye rafu ya chini. Rafu zimepangwa kwa utaratibu mzuri, zikiwa na chupa nyingi za maziwa zenye lebo tofauti, ikiashiria wingi wa bidhaa na uwepo wa chaguo kwa wateja. Mpangilio huu unatoa mandhari safi na inayovutia, ikitengeneza mazingira rafiki kwa mnunuzi.

Mtu aliyevaa nguo ya bluu anaonekana anazingatia sana kazi yake ya kuchonga mbao, akitumia kifaa cha kisasa na kwa ustadi mikono yake imeshika kifaa kwa ueledi ishara ya uzoefu na ukakamavu katika fani ya useremala, mchongo ambao kwenye meza unaonyesha hatua ya kazi kutoka kwenye kipande cha kawaida hadi kwenye umbo lenye maana.

Chumba chenye mvuto wa kisasa ambapo sofa za ngozi nyeusi, zimepangwa kwa mtindo unaoonyesha utulivu na hali ya starehe. Meza ya kahawa yenye rangi nyeupe na nyeusi, imesheheni mapambo ya miti midogo, yakiongeza mguso wa asili ndani ya mazingira.

Eneo la ndani ya chumba cha maonyesho ya samani, ambapo uzuri wa usanifu wa ndani unavuma kupitia mpangilio makini wa viti, meza na taa za kupendeza. Sofa mbalimbali zenye rangi tofauti zikiwemo kijani kibichi, na kahawia, zimerekebishwa kwa ustadi unaoleta mvuto wa kisanii na faraja.

Mandhari ya duka la samani au chumba cha maonyesho ambapo samani mbalimbali zimepangwa kwa ustadi, unaonyesha radha ya kisasa na starehe, sofa mbili kubwa za bluu zimewekwa juu ya jukwaa ambalo upande wa nyuma zikitoa taswira ya bidhaa zenye mvuto wa kifahari, viti vya rangi tofauti nyeupe, kijivu na kahawia vimepangwa mbele ya jukwaa hilo.

Sehemu ya mapokezi ya jengo ambayo huenda ni hoteli, ofisi au kituo cha huduma. Huduma ya mapokezi imetengenezwa kwa mbao na ina maandishi ya wazi juu ya uso wake yakionyesha wazi mahali pa kwanza kupokelewa au kupata msaada.

Sehemu ya ndani ya jengo la kisasa lenye madirisha ya mviringo makubwa, mwanga wa asili ukiingia vizuri, viti vimepangwa vizuri na meza zikiwa nadhifu katika jengo hili ikiwa na picha za vipepeo na kuipa sehemu hiyo mandhari ya kuvutia na ya kipekee .

Watu wakiwa wamesimama mbele ya meza ya mapokezi wakionekana wakiwa kwenye eneo rasmi kama hoteli, hifadhi ya wanyama pori au kituo cha utalii. Meza hiyo imejengwa kwa mbao na imepambwa kwa alama ya ukaribisho pamoja na picha ya ndege akiruka juu ya maji inayopamba ukuta wa nyumba. Watu waliopo kwenye picha wamevaa mavazi ya kawaida, wakionyesha hali ya utulivu na usalama.

Eneo la shughuli za soko la chakula mahali ambapo nafaka na bidhaa za msingi huuzwa kwa wingi, mifuko mikubwa ikifunguliwa ikifichua mazao kama mchele, mahindi na maharage yote yamepangwa kwa mtirirko unaovutia, watu kadhaa wanapita au kusimama karibu ya eneo hili wakijihusisha na ununuzi wa chakula.

Eneo la soko la wazi ambalo watu wanajishughulisha na kuuza matunda miavuli mikubwa yenye rangi nyekundu imesimikwa juu ya meza iliyopangwa maembe na mboga safi ikitoa kivuli kwa wateja waliokusanyika kuchaguwa bidhaa walixozipenda.

Eneo la wazi la soko au duka la rejareja, watu kadhaa wamesimama mbele ya meza iliyojaa bidhaa mbalimbali, kama vipodozi, vifaa vya urembo au bidhaa za matumizi ya kila siku. Meza imejaa rundo la bidhaa zilizopangwa kwa namna ya kuvutia macho.

Eneo la soko lenye harakati nyingi ambapo bidhaa za ngozi kama mikoba na mikanda zimepangwa kwa ustadi kwenye kibanda cha biashara. Mikoba ya aina mbalimbali kwa rangi, ukubwa na mitindo tofauti imefungwa ukutani, ikitengeneza mandhari yenye mvuto wa kibiashara. Katikati mikanda imewekwa kwa namna ya kitofauti.

Eneo la soko la wazi ambapo watu kadhaa wamekaa nyuma ya meza zilizopangwa vizuri wakiuza machungwa, na nyanya zilizoiva vizuri kwenye vikapu vya plastiki. Wauzaji wamevaa mavazi ya kawaida ya kila siku, wakionekana kuwa wachangamfu na wakiendelea na kazi.

Watu wawili ndani ya duka la nguo wakijishughulisha na kuchagua mavazi kutoka kwenye rafu na meza zilizopangwa vizuri, nguo za aina mbalimbali kwa rangi mitindo na ukubwa tofauti zimetandazwa kwa mpangilio unaovutia, ikiashiria biashara inayolenga wateja kwa uzuri kwa machaguo.

Sehemu ya ndani ya duka au soko la rejareja ambapo watu kadhaa wamesimama wakijadili au wakichagua bidhaa kutoka kwenye rafu zilizojaa mafuta na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku. Mandhari ya nyuma ya duka limepambwa kwa mabango yenye matangazo na maelezo ya bidhaa mbalimbali.

Watu wamesimama ndani ya duka au banda la maonyesho wakitazama bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa mpangilio mzuri mezani na kwenye rafu ya nyuma yao hali inaonesha mazingira ya biashara yenye ufanisi na usafi.

Eneo la soko la wazi ambapo watu wawili wamesimama karibu na meza iliyopangwa kwa mpangilio mzuri wa mboga hususan karoti nyingi zilizowekwa kwa rundo pamoja na ndizi mbichi za kijani, mtu mmoja amevaa apron ya kijani na nyeupe akionekana kama muuzaji na mhudumu wa soko hilo .

Mwanamke ameketi sokoni akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali za kilimo kama: nyanya, pilipili na mbogamboga; zilizopangwa kwa ustadi ndani ya vikapu vya mianzi na ndoo za plastiki zenye rangi ya angavu. Kofia kubwa ya majani aliyoivaa inaleta taswira ya maisha ya kijijini yaliyochangamka.

Eneo la soko la wazi ambapo meza kubwa zimepangwa kwa bidhaa mbalimbali za chakula hasa matunda na mbogamboga. Matunda kama: ndizi, maembe, nanasi na machungwa; yamepangwa kwa rundo juu ya vichanja vya mbao au plastiki, kila aina ikiwa katika sehemu yake ikionesha utofauti wa mazao yanayopatikana. Nyuso za wauzaji na wanunuaji wanaonekana sokoni zinaonyesha harakati za kila siku za biashara.

Eneo kubwa la wazi lenye shughuli za kibiashara. Wafanyabiashara wamepanga mboga na matunda katika vikapu na meza tayari kuwauzia wateja. Watu wanaonekana wakizungumza na kufanya biashara. Hali inaonyesha uhai wa soko hilo.

Sehemu ya duka la bidhaa za mavasi hasa viatu na mikanda ambapo bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia na unaorahisisha wateja kuchagua. Viatu vya aina mbali mbali kutoka vya michezo hadi vya rasmi vimewekwa kwenye rafu ambayo yenye safu tofauti.

Kundi la watu waliokaa chini katika mazingira ya wazi ya soko la kienyeji, wakishughulika upangaji wa nyanya ndani ya vikapu na masanduku ya plastiki, matunda hayo yanaonekana kuwa safi na yamekomaa yakionyesha kuwa ni bidhaa za moja kwa moja kutoka shambani, nyuma yao kuna majengo ya zamani yenye mabati yaliyopauka yakiongeza muonekano wa maisha ya kawaida ya maeneo hayo.

Eneo la soko la mboga za matunda lenye shughuli nyingi ambapo meza moja imejaa kwa wingi nyanya za rangi nyekundu angavu, pilipili za kijani, karoti na mboga nyingine. Watu wawili wamesimama karibu na meza hiyo wakiwa wamevalia mavazi mekundu wakionekana kuchagua na kuangalia bidhaa.

Meza ya soko la wazi iliyojaa mboga na nafaka, ikitoa taswira ya uhai wa biashara kila siku, mboga kama kabichi, karoti, pilipili hoho na matango, zimepangwa kwa usafi na mvuto; huku ndoo na mfuniko ya plastiki ya njano ikiwa na nafaka zilizokauka, huenda ikawa ni kunde, mchele au mahindi.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili, ikiwa na paa la kigae lenye rangi ya machungwa iliyong'aa chini ya mwanga wa jua, ukuta wa nje umetengenezwa kwa mawe ya kijivu na nguzo maridadi za rangi ya zambarau, ikionesha mchanganyiko na uimara na ubunifu wa kisanii katika usanifu wa makazi.

Nyumba za kisasa na zakifaari zilizojengwa kwa mfumo wa kisasa zilizopangwa kwa ustadi pembeni ya barabara tulivu kuta zao safi madirisha makubwa inadhirisha hali ya maisha ya kiwango cha juu

Eneo la ndani la duka, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za nguo, sanamu tatu zimesimama kwa mstari, kila mmoja ikiwa imevalishwa mavazi kwa uangalifu ili kuonyesha mitindo rasmi ya kiume, wawili wao wakiwa wamevalishwa mavazi meupe na suruali nyeusi, wakionekana kama mfano wa mitindo ofisini.

Duka la nguo limepangwa kwa ustadi likiwa na rafu lenye mashati yaliyofungwa kwa umaridadi, pamoja na suti na makoti ya kiume yaliyotundikwa kwa mtiririko wa kuvutia, mandhari ya ndani ya ngaa kwa mwanga wa kutosha ikionyesha mazingira safi na kiutaalam.

Rafu ya viatu vya watoto kwenye duka la viatu ikiwa vimepangwa vizuri kulingana na aina na ukubwa. Kuna viatu vya michezo, vya kawaida na hata vya kuogelea. Rangi zake ni tofautitofauti na vinaonekana kuwa vipya kabisa, tayari kuvaliwa na mtoto anaopenda mitindo na starehe.

Sehemu ya duka dogo ambalo limepangwa kwa ustadi, likiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, kama vipodozi, mafuta ya nywele na sabuni, pamoja na vinywaji vilivyofungashwa kwenye machupa. Sakafuni karibu na mlango kuna picha au michoro ya kuvutia, uenda ikatumika kuvutia wateja au kuna madhumuni ya matengenezo ya bidhaa.

Madhari ya bidhaa na mpangilio rafu za plastiki zimejaa bidhaa mbalimbali kama manansi, ndizi na mazao yaliyofungashwa kwenye mfuko na masanduku ikiwa zimepangwa kwa usafi na mpangilio wa kimkakati na kusaidia wateja kuona na kuchagua bidhaa kwa urahisi.

Watu wawili wamesimama karibu na rafu zilizojaa vyombo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Kama vile; mabakuli, vikombe na vyombo vya kuhifadhia chakula. Kila mmoja anaonekana kuchunguza au kuchagua bidhaa kwa makini, wakihusiana moja kwa moja na mazingira ya ununuzi wa kila siku.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa iliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri wa bidhaa. Rafu zenye safu za bidhaa kama vinywaji, chakula cha makopo, na bidhaa nyingine za matumizi ya kila siku zimepangwa kwa uangalifu; zikitoa muonekano wa usafi na urahisi wa ununuzi kwa wateja. Paa la duka lina muundo wa mbao unaoleta mvuto wa kimjini.

Sehemu ya ndani ya duka la viatu ambapo rafu zimepangwa kwa ustadi zikiwa na viatu vya mitindo na rangi mbalimbali, kutoka vile vya ofisini hadi vya kawaida vya mitindo ya barabarani. Juu ya moja ya rafu kuna bango lenye maandishi makubwa, likidokeza kuwa kuna ofa maalumu ya punguzo la bei.

Duka la viatu vya aina tofauti, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kuna viatu vya wazi kama raba na sendo pamoja na viatu vya kufunika miguu kama buti. Baadhi ya viatu vina alama za bei na ukutani kuna mabango ya matangazo ya bei. Mandhari ya duka inaonekana safi na ya kuvutia, ikionesha mazingira bora kwa wateja kufanya manunuzi.